Huyu ni mwanamke na mtoto wakiwa wamekaa kitandani. Wamelala chini ya chandarua cha blue . Mwanamke amevaa shati jeupe na kitambaa cha kichwa huku mtoto akiwa amevaa nguo nyepesi. Chandarua kimefunika kitanda chote kikiwalinda.

Hili ni gari dogo aina ya van ililopakwa rangi ya kijani na nyeupe ikiwa na chapa ya Curex na namba za usajili za Kenya KCY 109F upande wa nyuma.

Hivi ni vifaa vya daktari wa meno vilivyopangwa juu ya sehemu ya rangi ya buluu. Katikati kuna mfano wa jino bandia unaoonekana kama kiungo cha meno. Chini yake, kuna zana mbili za daktari wa meno zilizovuka.

Mwanaume anayepiga mswaki kwa kutumia meno yake ya mbele. Mswaki ni wa rangi ya bluu na nyeupe, na unaonekana umeshikiliwa na meno ya juu wakati wa kupiga mswaki. Meno yake yanaonekana meupe na safi.

Huyu ni daktari wa meno, au mtaalamu wa afya ya meno akimwelezea mgonjwa matokeo ya picha ya eksrei ya meno yake ikionyesha huduma za afya ya meno.

Hizi ni huduma za afya za meno . Mgonjwa, ambaye anaonekana kuwa mwanamke, amevaa miwani ya kinga na mdomo wake uko wazi. Daktari wa meno amevaa glavu za zambarau na anatumia vifaa vya meno kutibu mdomo wa mgonjwa.

Hivi ni vifaa mbalimbali vinavyotumika katika huduma za afya ya meno ,kuna mfano wa meno ya binadamu juu kulia unaotumika kwa mafunzo au maelezo karibu na mfano huo kuna zana kadhaa za daktari kwa meno zimetandazwa ikiwemo ndoano, kioo kidogo na vifaa vingine vinavyotumika kwa uchunguzi na matibabu.

Huyu ni daktari wa meno ambaye amevaa koti jeupe la daktari, barakoa ya kijani na glovu nyeupe akichunguza kinywa cha mgonjwa. Mgonjwa mwanaume ameketi kwenye kiti cha meno. Daktari anatumia zana ya meno kuchunguza meno ya mgonjwa.

Hili ni kundi la watu wakipita katika maji mengi yaliyotuama. Yanaonekana kuwa mafuriko. Kundi la watu baadhi yao wakiwa wamevaa nguo nyekundu zinazofanana na zile zinazovaliwa na wafanyikazi wa misaada au waokoaji au labda ni za shirika la kuokolea.

Haya ni mandhari ya chini ya maji ikionyesha rasi kubwa ya matumbawe yenye afya na inayostawi. Maji ni safi na ya rangi ya buluu yanayoruhusu mwanga kupenya na kuangazia matumbawe.

Hii ni mikono ya mtu akiiosha chini ya bomba la maji likitoka kwenye chombo kikubwa cha plastiki chenye maji safi. Chombo kimewekwa juu ya kiti. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba yakilowa mikono.

Hiki ni chumba cha hospitali chenye vitanda kadhaa vya rwagonjwa vya rangi ya blue na nyeupe. Kila kimoja kikiwa na vifaa vya matibabu kama vioo vya elektroniki. Mtu mmoja aliyevaa koti nyeupe anafanya kazi kwenye kitanda.

Huyu ni mtu, labda mwanaume akiwa ameinama na kichwa chake kikiwa ndani ya kifaa kikubwa cha chuma kinachoonekana kama friji au kifaa cha maabara. Mtu huyu amevaa koti jeupe la maabara, jezi nyeusi na suruali nyeusi.

Haya ni mapipa mawili marefu membamba ya kaka yanayofanana na yale yanayotumika kwa ajili ya usafi au utupaji wa taka maalum. Hasa katika mazingira ya afya. Pipa la kushoto lina rangi ya bluu iliyokolea. Huku pipa ya kulia likiwa jeupe na linakifunikio ya bluu hafifu.

Hili ni bango la uhamasishaji wa afya ya akili ikitangaza siku ya afya ya akili duniani. Ina muundo wa kuvutia na ujumbe wazi unaohusiana na afya ya akili. Kushoto, kuna nembo ya serikali ya Kenya na maandishi Ministry of Health ikionyesha kuwa bango hili ni rasmi au linaungwa mkono na serikali.

Hili ni tukio la afya ya umma labda kampeni ya chanjo. Mtaalam wa afya aliyevaa koti nyeusi yenye nembo ya shirika la afya duniani, WHO, na vesti ya kijivu anatoa matone ya dawa au chanjo kwa mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mwanamke.

Huyu ni mtoto mdogo mchanga akipokea dawa au chanjo kupitia mdomo kutoka kwa mfanyakazi wa afya aliyevaa glovu nyeupe. Hii inaashiria jitihada za huduma za afya.

Hii ni mikono miwili ya watu wazima, mmoja akishikilia kalamu ya alama na mwingine akishikilia kidole gumba cha mtoto mdogo ambacho kinapakwa wino wa zambarau. Tendo hiki kinaashiria chanjo ya polio au ya aina nyingine.

Hivi ni vifaa mbalimbali vinavyotumika katika mchezo wa kriketi, vikiwa vimewekwa juu ya nyasi bandia inayoonekana kijani kibichi. Kuna popo wa mchezo wa kriketi, mpira mwekundu wa kriketi na glovo mbili za kinga. Pia kuna kofia ya chuma ya kriketi, pedi nyeupe ndefu ya kulindia miguu na kiatu kimoja cha michezo.

Huu ni mmea wa kijani unaokua kando ya ua wa mbao au uzio katika mazingira ya nje. Kutokana na picha, ni mmea wenye majani marefu, mebamba na yaliyopangika kwa usawa pande zote mbili za shina.

Haya ni matawi ya mti wenye majani mengi ya kijani kibichi na matunda. Majani yanaonekana kuwa makubwa na yenye rangi ililyokolea yakitawala sehemu kubwa yake. Matunda haya yanaonekana kuwa mbichi yameganda kwenye matawi. Mti huu unaonekana kuwa wa dawa.